Kundi la ndama ya maziwa aina ya fresha wanaotambulika kwa rangi yao nyeupe na nyeusi. Ndama hawa wamewekwa ndani ya banda au zizi lenye muundo wa chuma na mbao. Haya ni mazingira bora ya ufugaji wa kisasa ambapo ndama wanatunzwa kwa makini kwa lengo la kuwa na uzalishaji mzuri wa maziwa.

Mkungu wa ndizi mbichi, ulio bado kwenye miti shambani. Ndizi hizi ni mbichi na bado hazijakomaa kutokana na rangi zake za kijani kibichi. Mkungu mmoja umebeba ndizi nyingi. Hali ya kawaida kwa migomba yenye afya nzuri .Mazingira haya ni ya shamba la migomba lenye udongo na mimea nyingi.

Mtaalamu mmoja akiwa amevaa koti nyeupe na kofia ili kujikinga anafanya kazi katika maabara. Mtaalamu anaongeza kemikali ndani ya glasi ya kupima iliyobeba kitu nyeupe. Hii ni mbinu ya kawaida ya kufanya uchunguzi katika maabara.

Watu wawili wakiwa na pikipiki au kwa lugha ya mtaa bodaboda , zilizobeba mtungi kubwa ya chuma. Mtungi hii hutumika kusanya au kusafirisha maziwa, kutoka kwa wakulima kwenda kwenye vituo vya maziwa, au viwanda vya maziwa.

Zizi la kisasa la ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe wa maziwa wamepangwa kwa mistari kwa ajili ya kula lishe. Zizi lina muundo wa kisasa lenye paa la chuma na nguzo za nzige inalowezesha hewa safi kuingia na kulinda ng'ombe dhidhi ya mvua na jua kali. Kuna watu wawili wanaonekana kutembea ndani ya zizi huenda ni wafanyakazi wa shamba hilo.

Wanawake waliovaa mavazi ya kitamaduni za kiafrika wanashughulika na maandalizi au ugawaji wa kinywaji au chakula kilicho tengenezwa kutokana na maziwa. Kuna vyombo vikubwa vimepangwa chini na wanawake wanashiriki kwa kazi ya kugawa au kuchanganya maziwa kwenye vyombo tofauti. Mazingira yanaweza kuwa ya mashambani karibu na nyumba ya udongo.

Maziwa yaliyoharibika kwa kuachwa muda mrefu bila kuwekwa kwenye friji au jokovu yameganda ndani ya chombo cha chuma, inayoweza kuwa sufuria au bakuli. Sehemu ya katikati ya maziwa kuna maji na chembechembe nyeupe za protini za maziwa. Inaweza kuwa sehemu ya maandalizi ya vyakula asili kama mtindi au jibini la kienyeji.

Mashine inayotumika katika sekta ya maziwa viwandani inamimina unga mweupe kwenye mkanda wa kusafirisha unga wa maziwa. Maziwa ya kawaida hukaushwa kwa njia maalumu ili kuzalisha maziwa ya unga. Mfumo huu hutumika kuongeza muda wa kuhifadhi maziwa hasa kwa maeneo yasiyo na friji au baridi. Hali hii huonyesha jinsi teknolojia inatumika kuhifadhi na kusambaza bidhaa za chakula.

Wanawake wanatengeneza au kuchunga mtindi wa maziwa wakitumia vifaa vya plastiki. Inawezekana kuwa ni shughuli ya kutayarisha bidhaa za maziwa yaliyoganda ambapo wanachunga maziwa ili kutenganisha sehemu nzito na nyepesi katika maziwa.

Ng'ombe wa maziwa wanakula lisha ya mifugo kwenye banda la kisasa lenye paa la mabati. Mbele ya ng'ombe kuna chakula kwa gunia ya mifugo, vilivyo na virutumbisho muhimu. Huu ni mfani bora wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa wa kisasa unaolenga kuongeza tija, kupitia lishe bora na mazingira safi.

Mama mfanyi biashara mdogo anauza ndizi katika soko la mtaa. Ndizi nyingi zimepangwa juu ya meza ili kuvutia wateja wanaopita barabarani. kando yake kuna mtu moja anayejaribu kununua ndizi. Huu ni mfano bora wa biashara ndogondogo zinazopatikana katika mtaa na jinsi vinavyochangia sana kwa kipato za familia nyingi.

Mwanamke aliyevaa koti nyeupe na kofia kichwani anamwaga maziwa kutoka chombo kimoja cha chuma kwenda kingine. Inawezekana anashughulikia maziwa au bidhaa nyingine katika kituo cha usindikizaji wa maziwa au viwandani. Kuna mitungi mingine yamepangwa nyuma yake na ukutani kuna maandishi do not lift more than you are able .

Migomba mingi ikiwa na mikunga ya ndizi mbichi yenye rangi kijani kibichi ambazo bado hazijakomaa. Migomba inaonekana kuwa katika shamba au bustani la kilimo cha ndizi. Ndizi hizo ziko kwenye mikunga mikubwa inayoashiria mazao mengi na mazingira mazuri ya ukuaji.

Mazingira haya ni ya mashambani yenye mimea ya kijani kibichi, anga safi la bluu na mawingu meupe. Sehemu ya mbele kuna udongo mwekundu iliolimwa kwa kutumia jembe kuashiria kuwa, shamba linaandaliwa kwa ajili ya kupanda mazao. Kuna mimea tofauti tofauti katika shamba hili kama miti ya mgomba wa ndizi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha mashambani Afrika mashariki.

Mahindi yamekaushwa na kuanikwa ndani ya nyumba, au kibanda cha mbao. Hii ni njia ya zamani au jadi, ya kuhifadhi mahindi baada ya kuvuna, ambapo mahindi yanakaa vizuri bila kuoza kwa sababu ya mzunguko mzuri wa hewa safi. Kuna chupa ya plastiki cha rangi manjano, inayoweza kuwa mtungi wa maji au mafuta.

Shughuli ya kawaida ya kumkamua ng'ombe katika jamii nyingi ya Afrika kuna mwanamke aliyevaa shuka ya Kimasai anaamkamua ng'ombe. Akiwa ameketi chini na kubeba chupa au chungu cha maziwa mkononi maziwa haya mara mingi hutumika nyumbani au huuzwa sokoni mazingira ni ya mashambani.

Muuzaji wa ndizi amesimama nyuma ya meza iliyopangwa ndizi nyingi za rangi ya manjano. Inawezekana muuzaji ameshika ndizi kwa niaba ya kumkabidhi mteja au kupanga kwenye meza. Biashara hizi ni rejareja za matunda na hufanywa na wauzaji wadogo mtaani pembeni mwa barabara.

Kuna zizi kubwa la kufuga ng'ombe kwa kiwango kikubwa. Zizi hili ni la muundo wa kisasa na linaweza kuwa inaendelezwa kwa malengo ya kufanya biashara. Kuna mwanamke anaonekana akifanya usafi wa zizi hili kwa kutumia maji, ili kuhakikisha usafi na afya nzuri ya mifugo hiyo.

Mtu ameshika sehemu ya mbegu ya mahindi huku akiwa amezungukwa na mahindi mengine. Hii ni shughuli ya kuhifadhi mahindi za biashara au kilimo.

Takataka zilizotupwa ovyo ovyo kwa kuchanganya plastiki, karatasi na mabaki ya chakula. Ng'ombe kadhaa wanatafuta chakula katika eneo hili lililojaa takataka.

Ng'ombe mwenye rangi ya nyeupe na nyeusi amewekwa katika chumba cha malisho.Ng'ombe huyu anakamuliwa kwa kutumia mashine kubwa inayohakikisha maziwa yanakamuliwa kwa haraka na kwa wingi.

Mtu aliyevaa kofia nyekundu na nguo nyeusi anatumia mkono yake kukamua maziwa ya ng'ombe. Maziwa yanakusanywa kwenye jagi la plastiki na ng'ombe anakamuliwa akiwa kwenye zizi lililotengenezwa na mbao. Huu ni mfano wa kilimo cha familia inayofuga wanyama kama ng'ombe wa maziwa, kwa matumizi ya nyumbani au biashara ndogo.

ATM ya maziwa katika duka iliyojulikana kama Destiny Dairies. Watu wamekusanyika katika duka hili, ili waweze kununua maziwa kwa kutumia mashine. Mashine hii husaidia kutoa huduma bora kwa watu kwa njia ya kisasa iliyo salama na iliyozingatia usafi wa mazingira.

Soko kubwa la kuuza mazao ya kilimo, hasa ndizi mbichi ya kupika yenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi zimepangwa kwa mafungu makubwa zikiwa bado zimeshikana na mashina yake.

Bakuli ya glasi iliyobeba maziwa yaliyoganda au maziwa lala. Maziwa yanatoa pofu kuonyesha kuwa, yameanza kuganda. Maziwa haya hutumika kama kinywaji, au huweza kuwekwa wakati wa kupika mboga za kienyeji, ili kuongeza ladha kwa chakula.

Shughuli muhimu inaendelea ya kukusanya maziwa kutoka kwa wakulima kwenye gari au lori maalum lenye tanki la chuma, lililoandikwa jina la kampuni Mount Kenya Milk. Hii ni mfano bora ya jinsi sekta ya maziwa inavyofanya kazi mashinani, kwa kuboresha ushirikiano kati ya wakulima na kampuni kubwa kama Mount Kenya Milk.

Ng'ombe akiwa na vidonda kwenye ngozi na miguu yake, amefungwa kwa mti pekeeyake, ili kuzuia wanyama au mifugo wengine kuambukizwa na majeraha haya. Hii ni ishara ya tatizo la kiafya, linalohitaji mtaalam wa afya ya mifugo.